Katika eneo hili, kuna biashara za aina nyingi, Mwanamke huyu anaonekana kutembea pale. Mwanamme huyo ameketi kwenye kibanda lake. Kando yake kuna mitungi ya maji. Kuna duka la mpesa na duka la mapambo.

Watu hawa watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja wako katika duka za Safaricom ambapo wanaweza pata usaidizi kwa vitu mbalimbali kama vile kutoa pesa, kuweka pesa kwenye simu au kutumiana pesa.

Gari hili ambalo ni la aina ya Toyota Hiace, limeegeshwa sehemu ambayo kuna mawe madogo. Gari hili hutumika katika kusafirisha watu au bidhaa kutoka pahali pamoja hadi pengine.

Trela hii ya usafirishaji wa magari. Linaonekana kubeba gari ambalo ni la samawati. Kando ya barabara hii kuna nyasi, kunaonekana kubwa na maua meupe pia.

Jengo hili linaonekana kuwa kampuni la kuuza magari, magari haya yamepangwa hapa ndani. Vioo na milango ya hili, yanaonekana kuwa yenye uwazi, ndio watu wanaopita nje waeze kuona ndani.

Gari hili ni la aina ya Infiniti QXX0 SUV ya kifahari ya ukubwa kamili wenye muundo dhabiti na kabini wa sana ubora wa juu. Unabeba kufikia hadi abiria wanane.

Hili linaonekana kuwa soko la kuuza nyanya. Mwanaume huyu anaonekana kupanga nyanya katika kreti moja. Kreti nyingi za nyanya ziko katika soko hili. Mwanaume mwingine anaonekana kushikilia mkokoteni.

Jengo hili linaonekana kuwa kampuni la kuuza magari. Ndani kuna gari nyeupe, nyekundu na nyeusi. Vioo katika jengo hili vinaonekana kuwa vyenye uwazi ndiposa watu wanaopita nje wanaweza kuona ndani.

Juu ya meza hii, kuna kibodi ambayo ina kalamu kando yake. Upande huo mwingine kuna karatasi. Mkononi, mtu huyu anaonekana kuwa ameshikilia noti za shilingi elfu moja za pesa za Kenya.

Chombo hili linatumika kuonyesha mwendo kasi wa injili, limeandikwa nambari kuanzia sufuri hadi mia mbili na sitini. Linaonyesha diseli pahali imefikia.

Mkononi, mtu huyu ameshikilia noti ya shilingi elfu moja, noti ya shilingi mia tano na noti ya shilingi mia moja, zote ambazo ni za pesa ya nchi ya Kenya. Yanaonekana kuwa ya rangi tofauti.

Jengo hili linaonekana kuwa kampuni ya kuuza magari. Yanaonekana kuwa ni magari mapya na hayajawahi tumika. Gari la kwanza ni la rangi nyeupe, linalofuata ni rangi nyekundu alafu rangi zambarau.

Duka hili la vitenge lina leso zenye miundo na ubuni mbalimbali. Kwenye kabati kuna kamera ya CCTV, inayotumika kuangalia harakati za wateja walio ndani ya duka hili. Linauza pia viatu vya aina ya rubber .

Bango hili linaonyesha mchoro wa kioo wa gari ambao unaonyesha magari yakifuatana na taa zao zimewaka. Linahimiza kuchukua bima ya magari katika Motor Insurance na inaonyesha kwa nini watu wanafaa watumie bima hii.

Katika uwanja huu, magari mengi yameegeshwa. Msichana mmoja amekaa chini kwenye nyasi. Nyuma yake kuna sahani ya chakula. Mwanamme mmoja anaonekana kusimama kwenye gari yake.

Njia hii inaonekana kuwa na maduka. Kuna lile ambalo lina huduma za mpesa. Kando pia kuna kiti ambayo ni rangi ya machungwa na ndoo iliyo juu ya meza ya rangi nyekundu.

Lori hili la rangi ya kijani linaonekana kuwa linatumika kwa matumizi ya kusafirisha vitunguu. Mwanamke huyu amesimama kando amevalia kofia. Mwanamume aliye ndani ya lori anaonekana kuzipanga vitunguu hizi.

Katika uwanja huu, kuna gari ambalo limeegeshwa. Nyuma ya gari hii, ni mtu aliyevalia jaketi ya kuakisi. Amevalia miwani na kofia pia. Amesimama nyuma ya gari hili.

Nje ya duka hili, kuna marobota ya vitu vya aina mbalimbali. Linaonekana kuwa na huduma ya mpesa. Kuna kreti za soda zilizopangiwa juu ya ingine, kando ya soda zingine zilizo kwenye karatasi.

Nje ya duka hili ambalo linaonekana kuwa na huduma za mpesa, kuna friji ambayo ina soda ndani. Kando yake kuna kreti za mbao ambazo zina viazi ndani. Viazi hivi ni vya kuuzwa pia.

Katika duka hili ambalo lina maandishi ya MPESA, kuna mikungu ya ndizi yaliyowekwa pale. Kando ya duka hili, kuna shimo la maji na mtu mmoja anaonekana kupita pale.

Katika uwanja huu magari ya aina mengi yameegeshwa. Mwanamume mmoja amesimama mbele ya gari ya samawati, kuna gari mbili ambazo ni nyesusi na gari moja ambalo ni nyeupe.

Eneo hili ni maegesho ya magari ya aina mbalimbali. Magari haya yameegeshwa hapa kwa ajili ya kuuzwa. Baadhi ya magari haya sio mpya ila yameshatumika.

Bango hili ni la bima ya afya. Linaashiria kwamba linasaidia wagonjwa ambao wamelazwa peke yake. Ni la kampuni ya Jubilee na inaonyesha manufaa yake katika bango hili na nambari ya kupiga.

Hili ni gurudumu la alloy la tairi lenye sifa la muundo wa spika nyingi na muundo wa kukanyaga unaonekana. Sehemu za mfumo wa breki kama vile diski ya breki na kifaa cha breki cha diski pia vinaonekana.

Soko hili linaonekana kuwa la kuuza matunda. Yamepangwa vizuri katika vibanda hivi vyote. Wanunuzi wanaonekana kuangalia matunda ambayo yanawapendeza. Kuna matunda kama vile maembe, parachichi na mikungu ya ndizi.

Jengo hili linaonekana kuwa ya maonyesho ya gari. Magari yameegeshwa pale nje. Kuna gari mbili nyeupe, gari moja nyekundu katika upande mmoja. Upande mwingine kuna gari nyeusi na gari zingine mbili nyeupe.

Hizi ni viazi vya aina mbalimbali, viazi vitamu, viazi vya kawaida na mihogo. Pale kwenye karatasi, ni maboga ambayo yameekwa pale. Kuna mikebe ya ukubwa mbalimbali, yanayotumika kupima viazi wakati zinapouzwa.

Mtu huyu anaonekana kuwa ameshikilia noti ya shilingi elfu moja ya pesa za nchi ya Kenya. Noti hii ina michoro ya ghorofa ndani yake ambayo yanaonekana vizuri.

Kwa laini hii, ni gari za aina ya SUV, nyingi ni rangi nyeupe. Zimeegeshwa kando ya barabara kwa ajili ya kuuzwa au kuvutia watu wanaopita kando ya barabara.

Jengo hili linaonekana kuwa duka la kuuza bidhaa za maziwa. Kwenye mlango wake, kuna mabango yanayoonyesha bidhaa ya maziwa ambayo yanapatikana. Mwanamume huyu, anaonekana kununua kitu kutoka kwa duka hili.

Katika uwanja huu magari mengi yameegeshwa, moja ya magari haya linaonekana kuwa la aina ya Toyota Hiace ambayo hutumika kusafirisha watu au bidhaa kutoka pahali pamoja hadi pengine.

Hili Iinaonekana kuwa soko la kuuza viatu vya plastiki, vimepangwa juu ya mbao ambayo imeekewa gunia juu, ili viatu hivi visishike uchafu, viatu vya kila rangi vinauzwa.

Kando ya jengo hili kuna gari la aina ya toyota hiace ambalo ni matatu. Linatumika kwa madhumuni ya kibiashara na pia linaweza kutumika katika kusafirisha watu.

Hili linaonekana kuwa soko la kuuza nguo. Mwanaume huyu anaonekana akitembea akiangalia nguo hizi. Kuna nguo ambazo zimeekwa na upande wa juu na zingine zimepangwa juu ya kibanda.

Kibanda hili ni la kuuza matunda ya aina mbalimbali. Yamepangwa kwa njia ya kuvutia wateja. Kibanda hili lina matunda kama maembe, ndizi, tufaha, matunda ya shauku, mananasi na kadhalika.

Hili linaonekana kuwa chumba cha maonyesho ya gari. Vigae vya chumba hiki ni vya rangi nyeupe na shepu ya miraba. Gari hili, linaonekana kuwa limeegeshwa ndani ni rangi nyeupe.

Kuna mashine nyeusi iliyo juu ya meza, inayotumika kuhesabu pesa. Mtu mmoja anampa mtu mwingine noti za shilingi elfu moja za pesa za Kenya ili zihesabiwe. Noti zingine ziko kwa meza pia.

Trela hili la kusafirisha magari nchini, kutoka pahali pamoja hadi pengine, linasaidia katika huduma za kifedha nchini, hivi pesa zinazobakia zinaweza kutumika katika mambo ingine ya kuimarisha nchi.

Mtu huyu ako katika ofisi. Anaonekana kuhesabu pesa zilizo kwa meza. Amezipanga kulingana na noti za shilingi hamsini, noti za shilingi mia mbili na sarafu za shilingi tano, ili aweze kuzihesabu vizuri.

Mteja huyu ambaye ana kadi ya Visa, anaitelezesha kwenye mashine hiyo ya kampuni ya Pesapal, ili kulipa mswada wake wa shilingi elfu sitini na mbili za shilingi za Tanzania au kutoa pesa hizo.

Katika eneo hili ya kuegesha magari kuna magari ambayo ni rangi nyekundu na nyeupe mengine nyeusi. Yanaonekana kuwa yamewekwa pale kwa ajili ya kuuzwa. Mengi yao yameshatumika hapo awali na mengine ni mapya.

Katika maegesho haya ya magari, kuna agari ya aina mingi. Gari la samawati ni la aina ya Ford Mustang, kisha lile la rangi ya machungwa ni Dodge Challenger. Magari haya yamewekwa hapa kwa ajili ya kuuzwa.

Katika uwanja huu ambao uko na nyasi, magari haya yameegeshwa pale. Moja ya gari hizi ni aina ya Volvo S20 ya mwaka wa elfu mbili na kumi na saba. Kuna msitu ulio kando pia.

Bango hili linaonyesha bima ya afya ya kampuni ya Jubilee. Linaonyesha mwanamke aliye na mimba. Linaonyesha pia faida za bima hii na nambari ya kupiga kampuni hii na tovuti ya kampuni hiyo.

Hili ni jengo la kampuni la kuuza magari aina ya Mercedes. Inaitwa Mercedes Center Limited. Magari haya ya Mercedes yameegeshwa hapo mbele ndiposa wapita njia waweze kuona na kuvutiwa nayo ili wanunue gari hizi.

Bango hili ni la Mayfair insurance, linasema kwamba life is unpredictable but your safety doesnt have to be . Linahimiza kuchukua bima ya ajali ya binafsi.

Katika soko hili, maduka ya kusonga nywele ndiyo yanaonekana kuwa yamejaa. Mwanamke mmoja anamsonga msichana mmoja, mwingine anatembea akikuja hivi. Kuna viti vya rangi ya machungwa na rangi ya samawati.

Katika barabara hili ni aina nyingi za magari. Trela hili linatumika kusafirisha magari kutoka pahali pamoja hadi pengine. Linachangia katika huduma za fedha kwa kupunguza pesa inayotumika na kuweka akiba.

Mlango huu wa kuingia katika jengo hili, ni wenye uwazi kana kwamba mtu aliye nje anaweza ona ndani. Limeandikwa kwamba mtu akaribie polepole maanake ni mlango wa kujifungua wenyewe. Ndani kuna gari la rangi ya nyeupe.

Viatu hivi vya kimaasai au vya wakoloni, vimeanikwa pale kwa ajili ya kuuzwa. Viko katika ukubwa na ubunifu mbali mbali. Vimeekwa katika kibanda ili kuzuia mvua au jua kuharibu ubora wake.

Gari hili ambalo limeegeshwa, linaonekana kuwa mlango wazi. Juu ya mlango, kuna funguo wa kisasa wa gari hii ambayo umening'inia pale. Funguo hii inaeza tumika kuanzisha gari.

Mandhari haya yanaonekana kuwa ni soko. Kuna vibanda vilivyopangana ambayo yamefunikwa na mabati ili kuzuia jua au mvua kuharibu vitu. Umati hawa wa watu ni wanaonunua vitu sokoni.

Juu ya meza hii, kuna noti nne za shilingi elfu moja za pesa za Kenya. Kila noti ina nambari maalum, ambayo inatumika kuidhibitisha kutoka kwa nyingine. Yana michoro ya majengo.

Katika duka hili la maziwa, bango moja lililo pale juu limechorwa ng'ombe. Nje ya duka hili kuna vyombo vya kuwekea maziwa. Watu watano wanaonekana kununua maziwa kutoka kwa duka hili.

Bango hili linaonyesha mwanaume aliyetabasamu na picha ya nyuma nyumba yake. Linaonyesha kuwa ni bima ya nyumba na linaonyesha tovuti ya kampuni hii na nambari ya kupiga kupata habari zaidi.

Katika uwanja huu, kuna msitu ambao unakaa kuwa umepandwa na binadamu. Gari hili linaonekana kuwa limeegeshwa pale. Kando yake kuna magari mengine pia ambayo yameegeshwa.

Chumba hili, nina maonesho ya magari, vigae vyake ni vya mraba, na ni vya rangi nyeupe. Magari haya yamepangwa kwenye laini, ili wanaotaka kununua gari wakiingia watembee wakiangalia.

Duka hili ni la kuuza nguo za vitenge. Juu ya kabati hii, kuna kofia mbili. Kwenye kabati, nguo zimepangwa na kukunjwa vizuri. Sanamu hiyo ya kuonyesha nguo imevishwa kitenge.

Viatu hivi vya kimaasai au vya wakoloni, vinapatikana katika rangi mbali mbali. Vinauzwa kulingana na ukubwa na ubuni wao. Vimeanikwa katika kibanda ili kuzuia mvua au jua kuviharibu.

Kando ya barabara hii, magari haya ambayo yameegeshwa ni aina ya Mercedes benz,G class SUVs. Yameekwa pale kwa ajili ya kuuzwa au kuwavutia wapita njia ili waulizie bei.

Huu ni mkusanyiko wa sarafu. Kuna shilingi ishirini na shilingi kumi. Sarafu hizi ni za nchi ya Kenya. Zinaonekana kuwa zimetapakaa na hazijapangwa vizuri.

Gari hili limeegeshwa Kando ya barabara, linaweza tumika katika kusafirisha abiria au vitu kutoka pahali pamoja hadi pengine, Kuna mlingoti wa stima ulio kando yake .

Noti hii ni shilingi elfu moja ya nchi ya Kenya, inaonekana kuwa imeandikwa jina ya Patrick Njoroge ambaye ni gavana katika nchi ya Kenya. Ina namba za sirioli ambazo zimeandikwa pale.

Hili ni duka ambalo lina huduma mbalimbali. Linaonekana kukuwa mpesa na pia kuuza vitu vya kawaida. Vijana hawa wawili wanaonekana kununua kitu kutoka kwenye duka hili. Mmoja wao anatafuta kitu mfukoni mwake.

Hili ni gari la aina ya matatu ambalo linafahamika kama Toyota Hiace. Limeegeshwa pahali ambapo kuna mawe madogo na linatumika katika masafirisho ya watu au vitu.

Katika kampuni hili la gari, magari nyeupe na nyeusi yameegeshwa pale kando. Watu hawa wawili wanaonekana kusalimiana, mmoja anampa mwingine funguo, kuashiria kuwa amenunua gari kwa mafanikio.

Bango hili ni la bima la afya. Linaonyesha mwanamke ameketi akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Kwenye bango hili, kuna nambari ya kufikia wenye bima hii na tovuti yao pia.

Bango hili linaonyesha mwanaume ambaye amevalia miwani. Ameshikilia simu mkononi mmoja. Mkononi mwingine amevalia bangili. Inahimiza wananchi kupata insurance ya Kenya Orients.

Viatu hivi vya rubber au vya michezo vinatumika na wanaspoti katika michezo mbalimbali. Vimeanikwa pale kwa ajili ya kuuzwa. Ndoo zile mbili pale ni za kuosha viatu hivi, ili viwe safi vikinunuliwa.

Wanaume hawa wawili wameketi kwenye benchi nje ya duka. Duka hili linaonekana kuwa linapeana huduma za M-Pesa. Mwanaume mmoja amevalia shati ya samawati, mwingine amevaa shati ya rangi ya machungwa.

Katika soko hili, wauzaji wametandika vitu wanavyouza chini. Mwanaume mmoja ameketi chini akiangalia vitu vyake. Mwanamke mwingine anaonekana akinunua vitu. Kila mtu anaendelea na biashara yake ya kila siku.

Kando ya maegesho hii ya magari kuna ghorofa kadhaa. Kwenye maegesho, magari haya yamepangwa katika foleni. Yanaonekana kuwa magari ambayo yanauzwa. Mengi yao ni ya rangi nyeupe.

Gari hili la kifahari la kitambo aina ya Donnet Zedel Tohido, linaonekana kuwa limeegeshwa kando ya uzio wa maua. Linaonekana kuwa na sanduku kando yake.

Katika soko hili, biashara za aina mbalimbali zinaendelea, mwanaume huyu anaonekana kubeba nguo kwenye toroli. Mwanamume mwingine aliyevalia shati nyekundu amesimama kando.

Wanaume hwa wawili wanaashiriana na Volvo 4C folty recharge , ambalo ni gari la umeme la SUV. Wako katika kampuni ya kuuza magari na mmoja wao anaonekana akiunganisha kebo ya kuchaji kwenye gari hili.

Noti hizi ni za shilingi elfu moja za nchi ya Kenya. Zinaonekana kuwa na nambari maalum zinazotumika kutambulisha kila noti. Yanaonekana kuwa na michoro ya ghorofa ya Nairobi.

Duka hili linaonekana kuwa linauza bidhaa za maziwa. Mwanamme huyu anaingia ndani ya duka hili. Kuna bango ambalo lina picha wa ng'ombe. Kando ya duka hili, kuna chombo cha kubebea maziwa.

Katika eneo hili la maegesho, magari haya yanapita mia moja. Yameegeshwa pale kwa ajili ya ugavi au kwa ajili ya kuuzwa kwa watu au kuingizwa au kutolewa ndani ya nchi.

Katika uwanja huu, magari mingi yameegeshwa. Mwanaume mmoja anaonekana kutembea kutoka kwa magari haya. Wanawake wawili wanaonekana kuketi chini kwenye nyasi huku mwanamke mmoja amesimama.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja ya pesa za nchi ya Kenya. Kila noti ina picha ya rais wa miaka za awali wa nchi ya Kenya. Kila noti pia ina nambari maalum inayotumika kuifahamisha.

Katika uwanja huu, kuna umati wa watu ulio katika upande mmoja, upande huu mwingine, magari yameegeshwa, moja yao ikiwa aina ya Mazda Demio, watu wawili wanaonekana wakienda kuungana na umati ule.

Jengo hili linaonekana kuwa kampuni la kuuza magari. Mwanamume huyu aliyevalia suti, anamwongelesha mwanamke huyu na mwanamume huyu ambao wanakaa wapenzi. Anawaonyesha gari ambazo wanaeza nunua.

Jengo hili linaonekana kuwa chumba la maonyesho ya magari mapya. Mwanaume huyu aliyevalia suti, anaonekana mwenye furaha na ameshikilia mlango wa gari huu.

Juu ya meza hili, kuna ubao wa kunakili, karatasi, kalamu na gari la kuchezea. Mmoja wa watu walio hapa anampa mwingine funguo, kuwakilisha kwamba ununuzi wa gari umemalizika.

Bango hili linaashiria kuwa ni bima ya afya ya wanyama. Kuna picha ya mbwa ambaye ametoa ulimi nje na anaonekana kuangalia kitu kwa umbali. Bima hii inaitwa Kenya Orient.

Mtu huyu anaonekana kuwa kwenye programu ya simu ya kutuma pesa ambayo ina uchaguzi wa kutuma pesa, kutoa pesa, kununua maombi ya kuongea, Mshwari, Lipa na Mpesa na akaunti yake.

Hili linaonekana kuwa banda la kuuza matunda. Lina matunda ya aina mbalimbali kama vile parachichi, machungwa, maembe na matunda ya kiwano. Yamepangwa kulingana na matunda haya.

Juu ya meza hii ni noti ya shilingi hamsini, mtu huyu ameshikilia noti ya shilingi elfu moja ya pesa za nchi ya Kenya. Anaonekana kuwa ameishikilia na mikono yote miwili. Noti hizi mbili zina michoro mbalimbali.